Mtu ameshika shilingi elfu moja kwa mkono yake. Hii shilingi elfu moja ni mpya. Ni bado haijatumika sana. Hii elfu moja ukipeleka sokoni unaweza nunua vitu mingi kama vile mboga, ndizi na kadhalika.

Hapo kuna mtu ambaye ameshika simu kwa mkono mmoja na hiyo mkono mwingine hufanya huduma za M-pesa kutumika pesa na kadhalika.

Apa ni soko .Hii soko ni soko ya viatu , inaonyesha kuwa pia hii soko ikona uchafu mingi kama vile , maji imeangushwa kwa mandoo kuna viatu zingine zimeekwa ndani ya ndoo ,kuna aina tofauti tofauti ya viatu kama vile ya mpira na kadhalika.

Hii ni pesa mtu ameshika pesa ya elfu mingi na mia tano moja kwa hiyo mitano kuna picha ya rais wa kwanza mzee Jomo Kenyatta kwa hii jamhuri ya Kenya .Hii pesa inaweza tumika mahali mingi sana kama vile kuanzisha biashara na zingine vingi sana.

Hapa ni sokoni sokoni ni sokoni ya nguo watu wengi wamekutana hapa wengine wamekuja bishara wengine wakuja kununua vitu Kwa watoto wao Kwa wao hapa naona mtu ambaye ni mwanaume ambaye amevaa Fulana ya rangi nyeusi anaenda akiwa na kipara.

Hizi ni ndizi. Ndizi hizi zinakaa poa . Zimewekwa mahali, na hizi ndizi zimeiva, lakini rangi yao ni tofauti. Imeletwa sokoni ili mtu ambaye ameleta hapa apate pesa afaidike.

Hii ni pesa. Pesa ya miatano, hii miatano ilikua kitambo sahii haitumiki. Hii pesa ya jamhuri ya Kenya miatano. Kwa hii pesa kuna picha ya Mzee Jomo Kenyatta na picha ya mbunge.

Hii ni sokoni, sokoni humu ku, kuna viatu, viatu ambavyo vimeanikwa kwa mahali. Viatu hivi vinavyo, vinakaa pamoja yote zilikuwa zimetengenezwa na Wamaasai, wanatengeneza wakitumia mkono yao, na pia talanta zao kufanya hii kazi ngumu.

Hii ni samaki, samaki tunwa ambaye inapigwa. Mtu anafanya biashara hapa. Anatoa samaki huko majini analeta hapa, anapiga anauza kwa watu wapitanjia. Anapata faida kwa vilevile anaendesha biashara yake mbele.

Hapa ni madukani. Duka hii ya kwanza ni duka ya mpesa watu ukuja hapa kuchukua pesa kutoka kwa simu yao kutoa na pia kuweka kwa account yao. Karibu na hiyo dukani kuna duka ingine ambaye ameandikwa ni duka ya bei nafuu.

Hapa kuna watu wengi sana, watu kama vile wakubwa, wadogo, wasichana, wababa, vijana, kuna watu wamevaa suruari kuna watu wengine wamevaa sketi. Hapa ni soko, soko pia kuna nguo.

Hapa ni sokoni, hii ni mahali mtu ameweka mboga zake, kuna ndizi, kuna nyanya, kuna zingine, pia ako hapa kuna ndizi kubwa ambayo bado haijaiva. Kuna kisu imewekwa kwa hiyo ndizi, mtu akikuja anachukua kenye anataka hapa.

Sokoni. Sokoni kubwa sana. Kuna watu wengi wamesimama. Kama vile kuna mama mmoja anaangalia pande hii. Kuna kabichi ambayo imetupwa tupwa kwa njiani. Kwa hii njia pia inakaa ni njia chafu haijasafishwa.

Hapa ni bucha . Hii bucha ni mahali nyama huuzwa kama vile tunaona hapa nyama imekatwakatwa imewekwa mahali. Kuna mtu mmoja ambaye amevaa nguo ya nyeupe amesimama na mwingine huku amevaa nguo nyeupe amesimama. Hii watu hukuja hapo kuchukua nyama.

Hapa ni sokoni watu wengi wametokea hapa watu wa dini tofauti tofauti kama vile wakristo waislamu wanakuja hapa kuchukua mboga. Kuna mboga mingi ambayo imeekwa hapo njiani kama vile kuna ndizi, kuna mahindi, kuna nyanya, kitunguu, viazi, tikiti maji na zingine mingi sana

Kijana amesimama, amesimama kwa dirisha, hapa ni duka ya maziwa. Anahudumiwa kwa dirishani kama vile anataka kununua maziwa ya ng'ombe kwa sababu kwa huu, kwa hiyo picha ambaye imeonyesha juu ya duka, ni ng'ombe.

Hii ni gari aina ya raha Lamborghini imesimama kwa mahali. Karibu na hiyo gari kuna gari nyingine nyuma yake kwa njiani. Iko mahali ambayo imefunikwa na hii gari ni gari ya bei. Watu wenye pesa hufuja hapa wanachukua hizi gari na kampuni inapata faida.

Hapa ni dukani. Watu wenye hapa wanachukua vitu kama vile maziwa ya Delamere . Hii ni supermarket . Vitu ya bei nafuu na vitu ambayo hazipatanagi kwa duka ndogo ndogo zinapatikana hapa.

Hapa ni sokoni. Sokoni mwa mboga. Watu wengi hawa wamekuja hapa. Wamama pia wanaonekana hapa. Watu hukuja kuchukua hapa vitu wanataka kama vile mboga ndio wakienda nyumbani wapike mboga ndio wanataka. Hapo kwa manyanya, karoti, ndizi na mahindi.

Gari aina tofauti tofauti ametokea hapa kama gari vile ya ndogo ndogo, ya kuenda safari ndogo ndogo, na gari kama vile ya pick up . Nyuma ya hizi gari kuna gorofa. Hapa ni mahali magari huletwa ili wauzwe.

Hapa ni soko, soko hii kuna nanasi, papai pia kuna mahindi, kuna kreti ya rangi nyekundu na pia kuna mfuko, hapa ni sokoni.

Hapa ni duka. Hii ni duka ya nguo. Nguo tofauti tofauti imewekwa hapa, nguo mzuri sana ambaye inapendeza macho. Nguo hizi inakaa nikama nguo za wanawake.

Wamama wako sokoni. Wamama hawa wameweka biashara yao njiani, hii ni biashara ya njiani. Kama vile kuna matunda, aina tofauti tofauti kuna pilipili, kuna nyanya na zingine. Hii ni soko kubwa sana.

Kuna magari ya aina tofautitofauti yameegeshwa mahali kama vile kuna magari ya fielder na kuna magari ya aina ya pickup kuna gri aina ya prado na TX . Hizi magari imeletwa kwa hii uwanja labda ni magari ya kuuziwa kutoka mtu mmoja hadi mwingine.

Hii ni tikiti maji , tikiti maji ni kubwa kubwa sana karibu na hiyo tikiti maji kuna maembe imetoka hapo shambani hii huwa inakulwa na watu , tikiti maji ni nzuri kwa afya .

Hapa ni duka, hii ni duka ya mahali ambayo maziwa ya Mt.Kenya hua zinaletwa. Kwa hii duka kuna maamili wawili wamesimama kwa dirisha na pia kwa mlangoni kuna mmoja. Kuna msichana mmoja amekalia hapa anangoja mtu.

Huu ni gari ambayo imesimama kwa vile iko kwa sufuri. Hii gari ikiendeshwa inapanda kidogo sufuri, ishirini, hivyo inaenda juu. Hizi magari ni gari ambayo inachukua pesa mtu anaimpeleka mahali moja kutoka mahali moja hadi ingine, anapatiwa pesa na anatafuta riziki yake hivi mwenye gari.

Hapa kuna matunda aina tofauti tofauti kama vile hapa kuna avocado na pia kuna maembe, machungwa na ingine ambaye sijui. Hapa avocado unakuliwa kila siku na maembe.

Mtu ambaye ameshika pesa anaonyesha , huyu mtu ameshika pesa ya elfu mingi sana , hii pesa ni pesa mingi kama elfu hamsini ikipelekwa sokoni unaweza nunua simu, unaweza nunua vitu unataka na vile unataka kuishi maisha yako .

Mtu anatumia simu yake, anatumia simu yake kama vile anatumia mali ya Mpesa kuangalia kama vile akaunti pesa iko kwa ndani ya akaunti yake, na pia inaeza kuwa anamtumia mtu pesa au anataka kuchukua crediti .

Hii ni sokoni wamama wameleta hapa mboga zao au biashara yao wana mwaga kwa njiani watu wakikuja wananunua kama vile kwa hii picha kuna vitu mingi kuna vile nyanya, kuna ndimu ,kuna ovacado na nyingine mingi sana.

Huyu ni matangazo, tangazo hii kwa hii bodi inaonyesha kuwa kuna hospitali inatoa matangazo yake, inajipeleka sokoni. Inaonyesha kuwa hii hospitali inaeza fanya kazi kama ya vile watu wajawazito na pia hii hospitali pesa yake ni kidogo pesa rahisi sana.

Hapa kuna gari kubwa ya lori ya rangi ya manjano. Ndani ya hiyo gari kuna mtu mmoja ameingia ndani. Hizi gari zimebeba kitunguu ambazo zimefungwa. Hizi vitunguu zimetoka hapo shambani zimeletwa hapa ili wauzwe wapelekwe sokoni watu wapate faida.

Hii ni gari, gari ya matatu, ni gari ambayo watu wa abiria huwa wanapanda wakilipa pesa, shilingi hamsini. Inapeleka watu kutoka mahali moja stesheni moja adi ingine kama vile sai inatoka hapa mpaka huko, ukipatia mwisho huyo ni shilingi thelathini au hamsini.

Sokoni. Hii sokoni kuna aina yoyote ya matunda na mboga. Kwa hapa kuna ndizi ambayo zimeekwa juu zina, na nyuma yao kuna nanasi, pia kuna glavi ya rangi ya bluu, nyanya pia iko.

Hapa ni soko. Soko ya mboga na kadhalika pia kuna manguo. Hii soko naona kuna ndimu na kwa kitunguu lakini kuna mtu mmoja ambaye amevaa kofia amesimama ako juani. Ndizi zinaonekana kwa mbali pia.

Hii ni gari ,gari mdogo mdogo, akiwa anapita njiani .si gari huwa zinatoa maabiria au watu kotoka mahali moja hadi ingine . Nyuma ya hii gari ni mahali safi kuna miti zimemea kwa zimemea vizuri.

Magari yamebebwa, kuna gari moja ambaye inaelekea mahali ambaye inaingia ni njia ya lami hizi gari zinapelekwa mahali, gari ambayo ni ya mwisho ni gari ya rangi nyeupe pia kuna gari ya rangi nyekundu huku mbele.

Hapo ni sokoni, sokoni hii ni sokoni ikiwa kwa hapo nje. Watu wanatumia mwavuli ili kuzuia jua ama kuzuia jua kutoka hizo mboga zao. Hii ni soko kubwa, huku ni soko ya mboga.

Hapa ni sokoni. Hii sokoni kuna aina tofauti ya matunda. Kuna aina tofauti tofauti ya fruit kama vile kuna mananasi, ndizi, maembe, avocado na pia hapa karibu kuna mama mmoja ambaye anakaa kama anataka kuchukua vitu amesimama.

hapa ni sokoni, sokoni hii kuna vitu mingi sana kuna vitu kama nyanya ya aina mbili yenye haijaiva na bado imeiva, pia kuna ndizi kuna tikiti maji na mingi sana .Tikiti maji ni vizuri kwa afya inasafisha tumbo na kila mahali.

Hapa kuna mtu ameshika pesa. Hii ni pesa elfu elfu ikiwa mingi sana. Hizi pesa zinamsaidia mtu kama vile kufungua dukani, kuanza biashara au kufanya biashara yake ikuwe kubwa.

Hizi ni mboga, mboga hizi zimewekwa kwa mahali tofauti tofauti kama vile zingine zimewekwa kwa ndoo ikiwa ni viazi , zingine zimewekwa mahali basketi ikiwa ni kitunguu .Kuna mtu ambaye amekuja akachukua ,akichukua anapatiana pesa .

Hapa ni dukani. Dukani huu ni mwa biashara. Mwenye biashara hayuko ndani lakini hii dukani ndani yake kuna nguo aina mingi sana. Nguo hizi zinakaa ni kama nguo za wanawake.

Hapa kuna watu wawili mmoja ameshika pesa na mwingine anampa pesa elfu moja na pesa hii inaweza tumika kufungua biashara na kuendelea na biashara juu ni nzuri sana, pesa hii ni elfu elfu.

Hii ni simu ya mkononi. Simu ambayo watu huwa siku hizi wengi wanatumiaga. Hii simu inakusaidia vile ukitumia unatumia mkono yako ukiguza unaeda mahali unataka. kama saa hii huyu mtu anataka kupiga nambari za nambari zimetokea.

Mwanaume ambaye ameshika gari pia amevaa suti ako mtanashati .Huyu mwanume nguo yake ni rangi ya nyeusi na pia gari yake ni rangi ya nyeusi. Hapo kuna magari mingi yaliyosimama .

hapa ni dukani, dukani hii kuna vitu vingi, picha mingi, imewekwa kwa mlango, karibu na mlango kuna watu wamekaa chini wakiangalia nje yaani, pia kuna fridge ambayo kuna soda Coca-cola na zingine, mbele ya dukani kuna machupa ya maji na pia kuna ndoo.

Hii ni pesa, mtu ako M-pesa, anataka, ako kwa shilingi elfu mbili kwa mkono yake kwa simu imeandikwa shilingi elfu mbili ikitumwa kwa mahali ingine, hii M-pesa huwa inafanya kazi hivyo, unakuja na pesa unawekwa kwa simu yako.

Magari ambayo yameegeshwa, magari haya nyuma yao kuna watu na hao watu inaonekana ni wanakujia pande hii. Kuna gari moja hapa aina ya vitz na hii gari imefungwa hakuna mtu ndani, na ni rangi ya nyeusi.

Hapa ni sokoni, hii sokoni watu wengi hukuja kununua vitu wanataka kama vile kuna mtu ambaye amesimama huko mbali anataka kuchukua maembe, anataka kununua maembe, karibu na yeye kuna mama, halafu hii sokoni kuna aina tofautitofauti ya matunda kama vile naona maembe, avokado na kadhalika.

Hii ni duka, duka hii mlango yake imeandikwa Mpesa .mpesa ni mahali ambao watu hukuja kutoa pesa yao ama kutumia simu yao kutuma mtu mwingine pesa. Hapo kwingine kuna friji ambayo kuna friji iko na maziwa daima na vitu mingi kama vile soda.

Mayai ikiwa mingi ni ya kuku. Mayai ya kuku, hizi mayai huwa zinapelekwa sokoni zinauzwa mtu ambaye ako na hizo kuku anapata pesa mingi sana.

Hii ni duka ya M-PESA, pia kwa hio ndani yake kuna ndizi na ni duka ya mboga. Watu wanapita njia. Mbele yake kuna magari yanapita, kuna mtu anaeda hivi. Hizi njia zinakaa zimeharibika kwa sababu maji ya mtaro zinapitia hapa.

Kwa M-Pesa kuna mtu ambaye amekaa chini mahali ya mbele ya hio duka anangalia chini. Kuna viatu pia hapo na kuna mtu ambaye amekaa kwa dirisha. Hii ni duka ambayo watu, hukuja kutoa pesa ama hujiwekea pesa kwa simu.

Magari mingi , magari aina tofauti tofauti , kama vile magari kubwa , magari ndogo ingine rangi ya nyeusi nyingine ni rangi ya nyeupe yamepangwa. Haya magari nikama yameletwa apa ili wachu wauzwe.

Hii ni pesa, ma elfu, pesa ambayo sahi tumieacha, tunatumia ingine. Pesa hizi kwa vile ni elfu mingi sana, zinafika elfu hadi elfu hamsini. Pia kuna picha ya Mzee Jomo Kenyatta kwa hio elfu moja. Mzee Jomo Kenyatta alikuwa raisi wa kwanza wa hii Jamhuri ya Kenya.

Pesa ya jamuhuri ya kenya ambaye imetoka banki kuu ya Kenya, hii pesa ni elfu moja, hii elfu moja kuna mtu ambaye ameshika, mkono yake unaonekana, kwa hii pesa kuna picha ya Mzee Jomo Kenyatta.

Hapa ni mtu ambaye anatumia simu yake. Kuna mahali amendikwa lipa na mpesa kwa huyu mtu simu yake ameenda kwa mahali ya mpesa. Hii huwa inatumika kutumwa mtu pesa au kuwekwa account yako pesa. Hii ni mzuri sana.

Hizi ni nguo. Nguo hizi ni zimewekwa hapa. Kuna mtu anafanya biashara yake. Kuna soksi, kuna nyingi hapa. Pia hapa kuna njia watu wanapitianga. Ni vile hapa mtu akileta biashara yake anapata pesa na hapa ni sokoni kubwa.

Hapa ni dokoni. Mama huyo amekaa chini akiwa anakatakata kitu na kisu. Mama huyu pia ji mama wa biashara. Akona viazi, aina chochote ya kila kitu kama vile nyanya, na pia pilipili hoho.

Hapa ni sokoni. Hii sokoni kuna watu wengi. Wamama wamekaa chini wakiuza mboga zao. Kuna mboga aina tofauti kama vile nyanya, kitunguu, na pia kuna ndizi. Na hii soko ni soko kubwa sana.

Hapa kuna watu wawili wamesalimiana. Watu hawa, mmoja ameshika ufunguo kwa mkono wake. Nyuma yao kuna magari. Hiyo funguo ni funguo ya gari. Labda mwenye anapewa ni mwenye amenunua hiyo gari.

Hapa ni pahali magari huwa zinatengenezwa kama vile tunaona mashine mingi aina tofauti yanatengeneza magari hapa. Magari hapa kama vile gari kubwa inatengenezwa ya basi ambayo huwa ni gari ya watoto inawabeba kutoka shuleni.

Hii ni gari moja kubwa. Gari hii inabeba magari mengine ambayo ni kidogo. Magari ya rangi ya jeusi pia karibu na hii gari kubwa kuna nyumba ingine kubwa inaonyesha kuwa hizi magari zinabebwa zikielekea mahali.

Hapa ni sokoni, sokoni mwa nguo. Watu hukuja hapa kuchukua nguo kununua nguo na pia wengine huleta nguo ambao wametoka nje ya hii ya jamhuri ya Kenya kuza nguo kama vile wanapata pesa na wanafaidika kuuza hizo nguo.

Haya ni magari, magari haya yamepangwa kwa laini inaonekana kuwa magari haya hayatumiki, vilevile hizi magari ni rangi tofauti na ni aina tofauti mengine ni kubwa, mengine ni kidogo zimeletwa hapa ili watu wakuje wanunue.

Hapa ni duka. Hii duka inakaa ni kama duka ya maziwa, duka ya maziwa ya ng'ombe na pia hapa ni duka ambaye unauza maji.

Nguo nyingi sana. Watu wengi wamekuja pamoja, wengine wanaangalia nguo, wengine wamebeba. Kuna kijana mmoja amevaa kofia. Ni sokoni hapa. Hii sokoni ni sokoni ya nguo, watu huja hapa kuchukua nguo ama kununua nguo ili wavae.